Mikono imeshikilia juu ya rundo la paketi za sodo, ambazo zimefungwa kwa kamba au bendi, na zinazoonekana kuwa tayari kwa usambazaji au matumizi. Bidhaa hizi zinatumika kwa usafi wa kike.

Barabara iliyojaa na matope, labda baada ya mvua kubwa. Katikati kuna gari la wagonjwa lenye taa zake zinazowaka likijaribu kupita kwenye foleni au msongamano wa magari na watu. Wengine wakiwa wanatembea kwenye maji hayo, huku mbele kukiwa na mwanamume anayesukuma troli au gurudumu lenye mzigo. Mandhari inaonyesha hali ya usafiri iliyoathirika kutokana na maji.

Mkulima anapuliza dawa kwenye shamba lenye mimea midogo pengine mpunga. Mkulima amevaa kofia na begi mgongoni lenye kemikali za kilimo akishika kijiti kirefu kinachotoa ukungu wa ukungu. Mandhari ina milima kwa mbali na anga la wazi.

Mhudumu wa afya katika kliniki anahudumia mtoto mchana mwanamke mwengine anayewezekana kuwa mzazi au mlezi wake ameketi karibu akimwangalia mtoto nesi ana miwani na stethoskopu shingoni na anautaratibu fulani kwa mtoto labda akichukua sampuli ya damu ama kumpa sindano.

Vifaa vya matibabu vimepangwa juu ya meza ya rangi ya kijani. Katikati chupa kubwa ya kioo imeandikwa single doors , measle moms, rubella virus vaccine ikiwa na kimiminika cha njano. Karibu kuna sindano mbili zilizojazwa kimiminika, moja yenye kivuta cha machungwa na nyingine ya njano. Mbali kidogo chupa ndogo za dawa za stedi yenye chupa za buluu na machungwa zipo. Hii ni taswira ya maabara ya matibabu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akimshika mwana wake huku muuguzi ameinama mbele akimhudumia huyo mtoto. Wote wawili wamevaa barakoa na chumba hicho ni cha kliniki au hospitali na vifaa vya matibabu viko karibu.

Mwanaume mmoja amevaa fulana ya manjano na buti ndefu nyeupe akitembea ndani ya maji akipita kwenye mafuriko. Begi la buluu limening'inia begani mwake, nyuma yake kuna eneo lenye maji mengi na miti michache.

Chupa ya dawa yenyewe nembo ya Nature's Bounty ambacho kichwa chake kinaandika iron 65mg . Lebo pia inaeleza kuwa inasaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu na ina vidonge mia moja.

Wanawake wawili wanatembea katika maji iliyotuama yaliyo sababishwa na mafuriko huku wakiwa wameshikilia fimbo ilikuwasaidia kutembea kiowevu kimefunika njia yote kati ya nyumba zilizojengwa kwa bati na mianzi.

Mwanamke aliyevaa barakoa na fulana nyeupe akishikilia sindano akionekana kuiandaa, amejipanga chini ya hema na watu wengine mbali nyuma yake wakiashiria kuwa na shughuli inayoendelea labda ya matibabu au chanjo.

Chupa ndogo ya dawa, labda chanjo iliyoandikwa measles rubella mumps. Kando yake kuna sindano iliyowekwa tayari, nyuma kuna kapakiti ya vidonge vya rangi ya kahawia na chupa nyingine za dawa zikionyesha mazingira ya matibabu au maduka ya dawa.

Chupa ya dawa yenye lebo nyeupe ya kijani iliyoandikwa Ghudatun na dawa ya tenzi dume kupanuka ikionyesha ni ya asili kwa ajili ya tenzi dume. Imewekwa juu ya meza ya mbao na nyuma yake kuna bango lenye msimbo wa QR kuwa mahali pa biashara.

Mhudumu wa afya amevalia koti la buluu barakoa na glovu anamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalumu cha matibabu, aliyevaa kifuniko kifuan. Dirisha likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Hali nzima ni chumba cha kliniki au hospitali ambapo taratibu wa matibabu unafanyika mara kwa mara.

Wafanyikazi wawili wa usafi wakiwa wamevalia sare za kazi na buti, wanajitahidi kukusanya rundo kubwa la takataka zilizotapakaa kando ya barabara ya vumbi leo. Mmoja wao anatumia kifaa cha kukusanyia, huku mwingine akishika fimbo kuashiria kazi yao ya kujitolea. Nyumba ndogo za mabati zikiwa nyuma, zikionyesha mazingira ya kawaida ya makazi.

Daktari amevalia kazu nyeupe na miwani iliyoning'inia shingoni. Anatoa shindano kwa uangalifu begani mwa mtoto mdogo aliyevaa nguo yenye riwaza nyekundu, buluu, na nyeupe. Mikono ya mhudumu ikishika sindano na mikono ya mgonjwa, ikionyesha umakini wa utoaji wa huduma. Mandhari nyuma yao haijabainika wazi lakini ni ya nje au mazingira rahisi ya kliniki.

Mtu kwenye pikipiki iliyojaa chupa za karanga, akiongea na mzee barabarani na amevalia kofia na barakoa, akionyesha kuwa, ni mfanya biashara akifanya mazungumzo au biashara ndogo ndogo.

Muuguzi amevalia sare nyeupe na barakoa ya blu , anatoa chanjo kwa mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mama yake ambaye amemshika kwa uangalifu. Chumba kina kuta ya rangi ya kijani na vifaa vya matibabu viko nyuma.

Kifurushi cha dawa chenye chupa na sanduku zote zikiwa na neno na maandishi Algesive drugs katika muundo wa rangi nyeupe na manjano. Bidhaa hizi ni za matibabu zilizopangwa vizuri.

Eneo kubwa lililofurika maji yenye rangi ya udongo yaliyofunika mashamba na sehemu za ardhi barabara au njia zimezingirwa na maji na baadhi ya miti imezama nusu ikionyesha athari kubwa ya mafuriko katika eneo hilo.

Mhudumu wa afya amevalia koti jeupe la kliniki na nywele zake zikiwa zimefungwa nyuma. Anainama kwa uangalifu kumkabidhi dawa ya mtoto mchanga, ambaye amevalia nguo ya manjano na anashikwa na mama yake ambaye amevalia shati la rangi la waridi na kumwangalia mtoto wake kwa makini. Nyuma yao kuna chupa ya soda ya machungwa na sanduku la buluu, likionyesha mazingira ya kliniki.

Kituo cha kunawia mikono ina pipa kubwa la kijani la maji juu. Chini yake kuna beseni la kunawia na kuna ndoo nyeupe ya kukusanyia uchafu na sabuni imewekwa kando ya beseni hilo.

Ghala yenye rafu zilizojazwa chupa mbalimbali pengine yenye viungo au bidhaa za asili, chini kuna mrundikano wa ndoo na makopo makubwa yenye vitu, pia kuna picha kadhaa za uchoraji zilizowekwa zikionyesha maandhari au watu kwa jumla kama duka la bidhaa au za jadi.

Tangazo la Masai Herbal Clinic, ikitoa tiba za asili, likiwa na tikitimaji, mbegu, chupa za mafuta na chokaa na mchi, likipendekeza matumizi ya viungo asili. Tangazo hili pia lina kifungo cha "Buy Now" na namba ya simu kwa maelezo zaidi.

Daktari anachunguza sikio la mwanamke akiwa amevalia shati la zambarau na anatumia kifaa maalum kuangalia ndani ya sikio, mgonjwa amevaa koti jeusi na shati jekundu akitazama pembeni kwa umakini.

Chupa ina kifuniko cheusi na imeundwa kwa kioo ya rangi ya kahawia, yenye lebo nyeusi inayosema, "Olympia Pharmaceuticals, Vitamin D3," na ina mililita elfu hamsini.

Mgonjwa anafanya mazoezi ya mikono kwenye mashine ya mazoezi labda katika kituo cha afyaa au chumba cha mazoezi ya viungo. Anaonekana akitumia nguvu kuinua uzito huku mwingine nyuma yake pengine ni mtaalamu wa tiba za viungo au msaidizi. Mashine hio ina Pedi za buluu na muungo mweupe.

Wodi ya hospitali au chumba cha dharura chenye mwanga hafifu wa asili. Wagonjwa wamelala vitandani mmoja akiwa na mguu uliojeruhiwa na kupigwa dripu. Ishara za Customer Care Desk , Awaiting Room ziko ukutani. Watu wamekuja kutembelea waliolazwa.

Barabara imejaaa mafuriko huku magari matatu yenye magurudumu yaliyo pakwa rangi ya njano na machungwa yakipita katikati, mtu mmoja amesimama karibu na pikipiki iliyofunikwa na mwavuli akionyesha mvua inanyesha, inaashiria athari za mvua kubwa na mafuriko katika eneo hilo.

Mikono na miguu ya mtu iliyo na vipele vingi au vidonda vidogo vilivyo sambaa ngozi ina madoa na uvimbe. Mtu huyo ameketi kwenye kiti au benji na nguo za buluu kwenye mapaja yake.

Mwanamke mvaliaji wa kitamaduni amebeba mtoto mchanga katika eneo kame mbele yake mhudumu wa afya aliye na koti jeupe na barakoa anaandaa sindano chombo cha buluu chakufadhi chanjo kipo karibu nyuma yao kuna vibanda na milima.

Katika chumba cha kliniki wataalamu watatu wa afya wamevalia nguo za buluu za kinga na barakoa wanamhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti maalum na mmoja wa madaktari hao anamfanyia matibabu, wengine wawili wanamsaidia.

Chupa yenye dawa ilioandikwa Vitamin D 3 imelala, huku vidonge vingi vya manjano vikiwa vimetawanyika kutoka ndani yake na vikionekana kwa laini, vikimetameta kidogo kwenye uso mweupe. Lebo yenye chupa inaonyesha maelezo ya zaidi kuhusu virutubisho hivyo. Inatoa taswira ya dawa za kuongeza virutubisho mwilini na umuhimu wake kiafya.

Daktari wa meno au msaidizi wake amevalia sare za buluu na barakoa na kofia ya nywele akimchunguza mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno na amevalia miwani ya kinga yenye rangi ya chungwa, eneo hili ni ya matibabu ya meno.

Mwanamke huenda mama mpya akimshika mtoto mchanga amevaa nguo ya kijani na anatabasamu usoni. Amemfunga kwenye blanketi za rangi waridi na nyeupe. Nyuma yao kuna kitanda cha hospitali na neti nyeupe ya mbu kuashiria mazingira ya kituo cha afya au hospitali.

Duka ndogo au kibanda kilichojaa chupa nyingi za plastiki na kioo zenye vimiminika labda dawa za kienyeji au mafuta. Kuta zimetengenezwa kwa mbao na kuna vitu vingine vya kitamaduni kama vikapu na mimea kavu vilivyoning'inia juu.

Chumba cha hospitali kina vitanda viwili vya wagonjwa, mtu mmoja amelala kitandani akiwa amefunikwa shuka jeupe. Mwingine amekaa pembeni akiwa ameshika kichwa chake na vyombo vya matibabu viko karibu na mahali pa kulalia. Milango miwili mikubwa imefungwa upande wa kulia.

Mfanyi kazi wa afya akimpa mtoto mchanga chanjo, muuguzi huyo amevalia koti jeupe na anatumia sindano, mwanamke anayeonekana kuwa mama au mlezi wake, kwenye meza kuna sanduku la taka za matibabu na vifaa vingine vya chanjo.

Mkono uliovalia glovu ya kijani ikishikilia chupa ndogo ya chanjo yenye lebo MMR Measles, Mumps and Rubella Vaccine . Kando kuna sindano iliyojaa dawa nyuma kuna karatasi yenye maelezo, ikionyesha ni maandalizi ya shughuli hiyo. Hii inaashiria mchakato wa matibabu huo.

Darasa la shule lina mwalimu mwanamke amesimama mbele ya ubao akiwaeleza walimu wa, wanachuo wameketi katika madawati ya mbao wengi wao wamevalia sare za buluu na nyekundu, wote wamevaa barakoa kuashiria tahadhari za kiafya, mmoja anasimama mbele akijibu swali .

Dawa itwayo Fesol, ambayo ni kiongeza cha madini ya chuma na sanduku na chupa, inaonyesha aina ya bidhaa aina ya madini, phorus sulphate iron na idadi ya vidonge mia moja ishirini. Tembe mbili ya rangi nyeusi imepangwa mbele yake.

Muhudhumu wa afya anamwangalia mtoto mchanga aliye𝑙ala kwenye mashine ya kutunzia kitoto. Kuna inkubeta nyingine yenye mwana mwingine kwa umbali kushoto. Muuguzi anafunga au kurekebisha kitu kwenye kifaa hicho, akionyesha utunzaji wa makini. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali au kituo cha afya.

Mgonjwa anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa na mhudumu wa afya amevaa glovu na vazi ya kujikinga. Wako ndani ya hema na kuna watu wengine wanaosubiri nyuma. Inaonekana kama kituo cha chanjo.

Wanandoa wameketi hospitalini wakimtazama mwana wao mchanga huku mama amevalia nguo za kulalia za waridi na kofia ya buluu, baba amemshika mtoto ambaye amevaa nguo nyekundu na kofia ya Santa wote wawili wanafuraha.

Mtu mzima anapokea sindano begani. Mkono wa mtu wa huduma unashikilia kifaa cha kuchanja na pamba huku mwingine ukisafisha eneo. Mpokeaji mwenye upara ameketi au amesimama akipokea huduma, wengine kadhaa wakisubiri au kutazama. Mazingira haya ni ya kampeni ya afya au kituo cha matibabu.

Makazi duni yaliyojengwa kando ya mto wenye maji ya kahawia yanayoashiria mafuriko au uchafuzi. Baadhi ya nyumba zilizojengwa kwa mabati na matofali zimeanguka au kuharibiwa na maji. Nguo zimeanikwa nje na mandhari yote inaonyesha hali ngumu ya maisha na pengine athari ya mazingira ya kiasili.

Muuguzi amevaa sare nyeupe na nyekundu akimpa dawa mtoto mchanga aliyeshikwa na mamake, labda mama yake aliyevalia kofia nyekundu na sweta ya pinki. Tukio hilo linaonekana kufanyika katika kituo cha afya au kliniki.

Daktari anaweka dawa katika sindano ili kumpa mgonjwa. Amevalia barakoa ili kupunguza uambukizaji wa magonjwa mbalimbali. Pembeni wagonjwa wamepanga foleni ili kusubiri huduma moja kwa moja.

Mwanamke anapokea huduma ya matibabu pengine ukaguzi wa mdomo au meno kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu amevaa barakoa na glovu akitumia vifaa vya matibabu ndani ya chumba na wengine wanaonekana nyuma wakingoja matibabu hayo.

Wagonjwa wamepiga foleni katika hospitali wakingoja kusajiliwa na msajili ili kuweza kuhudumiwa. Nyuma kuna ukuta ambao umezunguka hospitali hio kuhakikisha usalama katika eneo hilo.